Hapa ni shambani. Shamba huu ni mkoba wa ndizi. Ndizi hii iko hali yake ya kuiva lakini bado haijakomaa vile. Hii imezalisha mikoba mingi.

Hapa ni sehemu ambayo wakulima wa ng'ombe wameenda kuuza zao lao la mazwa. Kuna watu wawawili, mmoja akiwa ndani ya jengo hilo na mwingine ambaye ameshikilia kitabu akiandika maandishi ya maziwa.

Haya ni mandizi, mandizi mengi sana, na mandizi haya yamekatwa, yamehifadhiwa ili yaweze kuiva, na yako karibu kuiva.

Hizi ni mandizi mtu huyu anamenya ndizi hii kwa mkono wake ndizi haya hayajaiva yako na rangi ya kijani kibichi ndizi hizi zinapikwa .

Kuna mtu ambaye anashikilia ndizi mkononi ana ndizi ya kijani kibichi , ndizi hii imemenywa na mikono . Mtu huyu anataka kupika ndizi hizi. Kuna mandizi mengine mengi na ya kijani kibichi.

Hapa ni soko la mandizi. Kuna magari ambayo yanashukisha migomba za ndizi, kuna ndizi mengi sanaa. Kuna malori mawili. Kuna watu ambao wanashukisha mgomba huo wa ndizi. Kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama akiangalia watu hao wakitoa koba hizi za ndizi kutoka kwenye gari.

Haya ni mandizi mabichi. Mandizi haya yanakatwa yamesanywa kwa pamoja. Mandizi haya yanangojea kupelekwa sokoni ili mkulima aweze kupata pesa kujikimu kimaisha. Sehemu hili ni shambani kuna migomba za ndizi.

Hapa ni shambani kuna mandizi mingi. Shamba hili ni la migomba la ndizi. Migomba za ndizi zimeiva sana wakulima wanaeza pata chakula mengi.

Hapa ni zizi la ng'ombe ambapo kuna ng'ombe ya maziwa, kuna mkulima wa ng'ombe ambaye amevalia vizuri sana akiwa ameshikilia chuma mkononi na ingine ameshikilia chumvi.

Haya ni mahindi, mahindi yako shambani anamea naona miti kando ya shamba, na mahindi haya yanaweza kupaliliwa.

Mama amechuchumaa akichonga mandizi, akiwekelea kwenye mgomba wa ndizi. Kuna mandizi shambani. Kuna miti miwili na mama huyu anaonekana kuwa ana furaha sana.

Hii ni duka mrembo la kuuza maziwa. Watu hawa wanamwaga maziwa haya kwa friji maana haiwezi kukaa hapo. Watu wengine wakiwa nje ambao wanaita maziwa ili waweze kuchukua vibuyu vyao nyumbani.

Hapa ni shambani katika zizi la ng'ombe. Kuna mtu ambaye anasafisha ng'ombe wake wa maziwa kwa kuzipiga dawa za viroboto, ili ng'ombe aweze kuwa msafi na kutoshikwa na ugonjwa mengi za

Hapa ni sehemu maalum ambayo imejengewa ng'ombe wa maziwa, ng'ombe hawa ni wengi sana, ili waweze kutoa maziwa mengi, kuna watu ambao wanatembea kuangalia ng'ombe hawa, ng'ombe hawa wanakula nyasi.

Hii ni kijichungi, kichungi hili ina krimu ya maziwa, maziwa yalikuwa yanatolewa krimu kuna kijiko juu ya kichungi hiki.

Katika picha hili kuna mkoba wa ndizi la majano, ndizi hili bado hazijaiva vile.

Hawa ni ng'ombe wawili, ng'ombe hawa ni wa maziwa kuna ng'ombe ambaye akona kifaa maskioni, ng'ombe huyu anakaa kuchoka sana baada ya kukula.

Hii ni chombo cha glasi kaa sahani cha glasi hasa maluum, ina maziwa ambaye yamekanda kwa mala. Maziwa haya yameharibika.

Picha hii inaonesha mtu anaye shika ndizi iliyo menywa na mkono moja. Ndizi hiyo inaonekana Bado ni mbichi au imeiva kiasi . Si ya manjano sana kama zile zilivyo hiva kabisa.

Hapa ni shambani. Kuna mwanamke ambaye ameshikilia mgomba wa ndizi mkubwa. Kuna vifaa vya kuweka ndizi hizi. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi

Mama, ni mama watatu ambao wako mahali maalum pa kupakua chakula, na wawili wameshikilia kifaa ambacho kina masahani matano ambaye katika sahani hiyo kuna mchele, na sherehe imezidi.

Hapa ni shambani. Kuna nyumba karibu na shamba ingine ya mandizi, kuna mabati, kuna nyasi ambayo imekatwa kuna mbwa. Sehemu hii ina mandizi mengi mno

Hapa ni shambani. Shamba hili lina migomba mingi ya ndizi. Ndizi hizi zinakaa kunawiri sana na kuna mnazi, kuna posti la stima.

Hawa ni ng'ombe kuna mtu nasimama akilisha ng'ombe hawa ,ng'ombe hao wamemewekwa sehemu maalum ambapo ni sizi la ng'ombe wa kutoa maziwa, ngombe hawa ni wa kukamuliwa ili mkulima aweze kupata maziwa.

Kuna ng'ombe wengi katika jengo maalum, kuna mwanamke moja ambaye anaosha ng'ombe mmoja akitumia maji. Ng'ombe hawa wamewekwa sehemu tofauti na dama wadogo.

Hii ni shamba kubwa. Shamba hili limepandwa migomba mingi sana ili mkulima aweze kuzalisha mazao mandizi mengi na aweze kuziuza. Shamba hili ni safi sana.

Ng'ombe wawili ambao wamesimama. Ng'ombe hawa wanakamuliwa. Kuna mashini ya kisasa ambayo inakamua. Inakamua maziwa haya kutoka kwa ng'ombe.

Hapa ni jijini kuna na manyumba makubwa kuna mama ambaye anaonekana kuuza mandizi, kuuza mandizi. Kuna watu, kuna majumba makubwa kuna muuguzi ambaye anataka kununua mandizi hapo. Ameshikilia kijiti mkononi amevalia nguo ya kinjano.

Hapa ni mahaba ya hospitalini, kuna vifaa nyingi za kufanya vipimo kadhaa inavyohitajika na magonjwa, kuna daktari ambaye anaonekana ku, kupima kipimo fulani, kuna vifaa vya kupimia ...

Hawa ni ng'ombe, ng'ombe wako kwenye zizi na wanakula nyasi. Ng'ombe hawa ni wa maziwa. Kuna ng'ombe wasaba hawa ng'ombe wengi huwa na vifaa masikioni, kuna mkulima ambaye wa ng'ombe ambaye anawapa chakula ng'ombe hao ...

Hii ni jengo maalum ya kukuza mimea jengo hii limetengezwa na plastiki ina mandizi, mandizi mengi, jengo hili linazuia mimea kutoshikwa na ugonjwa.

Hapa ni shambani, kuna mgomba wa ndizi ambayo imechimbiwa shimo , ndizi hizi zimenawiri zinaonekana kuwa mengi kuna miti katika shamba hili.

Hapa ni shambani. Mkulima huyu amevalia kofia akiwa na miwani. Kuna migomba ya ndizi. Anaifunga migomba hiyo ya ndizi na gunia ili ndizi iweze kuiva kwa haraka. Nyuma ya shamba hilo kuna tangi ya maji.

Hapa ni shambani, watu hawa ni wakulima ambao wamekuwa wakikata mkoba ya ndizi ili waweze kuziuza mandizi hayo hili wapate pesa.

Hapa ni shambani, kuna ndizi mengi ambayo yanamea, ndizi haya yananyunyiziwa maji ili yaweze kukua kwa kasi kuna miti kando ya shamba hili.

Hapa ni shambani, kuna mwanamke ambaye ako katika shamba hili ambalo limemea migoba za ndizi. Nyuma ya nyuma ya mwanamke huyu kuna machumba ambazo zimejengwa kutumia matope, kuna mandizi mengi katika shamba hili.

Hapa ni shambani, kuna mgomba wa ndizi ambao umenawiri sana. Kuna miti kando ya mgomba wa ndizi. Kuna miti mingi sana.

Haya ni maandizi mawili ambayo ameiva, yamewekelewa juu ya meza. Mandizi haya yanakaa kuiva hadi matawi hayo yameonekana kutoka.

Hapa ni shambani. Shamba huu ina migomba mengi ya ndizi. Mkulima ameshikilia mgomba ama ndizi kwenye mkono wake. Ndizi haya yameivia shambani.

Hizi ni nyasi ambayo yamefungwa kwa imefungwa ambayo inapandwa shambani, imekuja kufungwa, inaifadhiwa ili iweze kulisha ngombe, ili mimba yao iweze kutoa maziwa kwa wingi, na ili ni kala la kuifadhi nyasi hizi.

Mtu ambaye ameketi chini na sahani. Kuana kitambu na kuna ndizi ambaye ameekelea juu ya meza. Ndizi ni ya kijani kibichi. Mtu huyu amemenya ndizi hiyo akitumia mikono. Ameshikilia ndizi aliyomenya mkononi na kanda lake.

Hapa ni shambani; mtu huyu ni mkulima. Amemenya mahindi na mkono. Mahindi imeiva.

Mtu huyu amesimama kando ya ndizi amewekelea mti hiyo kuzuia ndizi hiyo kuanguka kwa sababu ya uzito wa hiyo ndizi amewekelea miti ndizi hiyo iweze kusimama.

hii ni shamba ,shamba hili imelimwa sehemu, ina mimea kadha wa kadha, ina ndizi, ina mboga yamejaa, kuna miti, kuna mawingu kwenye anga, kuna jua.

Haya ni mahindi, mtu huyu anamenya mahindi anaikongoa mahindi haya ili apate yakiwa yamekuwa mengi, kuna vifaa vya kutembelea mtu huyo anaonekana kusimama ...

Hili ni shamba la mahindi. Mahindi haya yameshikwa na ugonjwa fulani. Matawi yake yanaonekana kuwa na shida ambapo kuna madoa doa sio rangi yake ya kijani kibichi. Mahindi haya yanahitaji kunyunyuziwa dawa.

Hapa ni maabara hospitalini, ambapo mtu huyu amevalia koti la nyeupe akiwa amejifunika kichwa, akiwa ameshikilia kaglasi kwa mkono wa kushoto na akiwa ameshikilia kwa mkono wa kulia dawa ambayo na...

Hapa ni uwanja. Uwanja huu ni mkubwa sanaa. Kuna ngombe ambaye amejengewa katika zizi lake. Ngombe huyu amehifadhiwa ili aweze kumpa mkulima maziwa. Kuna mikebe, mitungi miwili ya maji, kuna kijiko cha kufanyia usafi katika zizi hili.

Hili ni jumba maalum ambalo ni la ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hawa ni wa wengi. Ng'ombe hawa wanasaidia mkulima na maziwa. Katika sehemu hili ng'ombe mmoja amelala. Anakana kuwa na matiti kubwa. Kuna maji ambayo ng'ombe hawa wanakunywa.

Hapa ni shambani mkulima ameenda kushika mgomba wa ndizi. Shamba hili lina mandizi mengi sana, mama huyu anaonekana kuwa na furaha mpaka ameona amezaliwa ndizi akiwa mengi.

Hapa ni sehemu, ni nyumba maalum ambapo ndizi zinahifadhiwa. Kuna mandizi mengi imepangwa kwenye chumba hili. Ndizi ambazo zimeiva zimewekwa kwenye kreti.

Hapa ni shambani, mimea huu ni mahindi, mkulima anaweza kushikilia tawi la hindi ambalo lina tawi hayo linakaa lina dudu ambalo dudu hao wanaharibu mimea.

Haya ni maziwa, maziwa haya yanakaa kuganda ,iko ndani ya sufuria, maziwa haya yako na rangi ya kijani kibichi, maziwa haya yamechacha.

Haya ni mandizi mengi ambayo yako juu ya vifaa maalum ambayo imetengenezwa kutokana na miti, mandizi haya yanauzwa kuna muuzaji ambaye anaonekana kuwa amempa mnunuzi mandizi haya kwa mkono.